Mimea michanga imepandwa kwenye mabomba maalum bila udongo kwa kutumia mfumo wa kilimo cha maji na virutubisho husambazwa kwa mabomba haya na kuhifadhiwa kwenye ndoo zilizo karibu. Mfumo huu ni safi wa kisasa na unaokoa nafasi.

Hii ni mimea inayo kuwa ndani ya mabomba meupe yaliyo wekwa kwenye muundo wa chuma ikiwa katika mazingira ya udhibiti kama nyumba ya kitaalam. Mimea hiyo imepangwa kwa mistari sawa na I akua kwa kasi sawa.

Mimea michanga ya kijani imepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa kilimo cha maji ndani ya nyuma ya kitalu. Mimea hiyo imepangwa kwa safu ndani ya mabomba maalum na inakua bila kutumia udongo.

Wafanyakazi waliovaa mavazi ya kazi, kofia za kazi wanaohusika na utafutaji wa nyaya kwa ajili ya uzalishaji kiwandani. Nyaya zimepangwa kwa wingi kwenye mashine ya kuathirika na baadhi ya wafanyakazi kwenye kibanda au kuzifungata.

Mkono ya mtu mmoja inaonekana ikichagua vitungu vingi vya rangi ya zambarau vilivyomwagwa juu ya sakafu ya soko. Vitunguu hivyo vimekusanywa kwa wingi baadhivikiwa bado na maganda yake ya nje.

Watu wawili wamevaa glavu na mavazi ya kazi wakikusanya mazao kutoka kwenye shamba la kisasa mazao yanawekwa ndani ya kreti nyekundu kwa utaratibu. Mazingira haya ni salama na rafiki.

Wanawake wako shambani wakifanya kazi ya upalilizi kwenye mimea michanga. Wameinama kila mmoja akijishughulisha kwa bidii na jembe au mikono yao. Mazingira ni ya kijani kibichi.

Kundi kubwa la kuku wa mayai wamejazana ndani ya banda lililojengwa kwa mbao. Vyombo vya kulishia na kunyweshea maji zimepangwa katikati ya banda ili kuwafikia kuku wote.

Ndani ya nyumba ya kulimia, kuna mimea yenye majani ya kijani kibichi inayopandwa kwa mstari. Mwanga wa jua unaangaza kutoka upande mmoja ikisaidia mimea kustawi kwa joto linaloipitia. Muundo wa paa la plastiki unaonekana ukizuia mvua na joto kali huku ukiruhusu mwanga kuingia.

Mifumo ya umwagiliaji kwa njia ya vinyunyuzi inatumika kumwagilia mimea iliyopandwa kwenye mapipa. Maji yanatoka kwa shinikizo kupitia bomba kuu yakishuhudia kilimo cha kisasa chenya matumizi bora ya raslimali.

Shamba lililopandwa mimea inaonyesha mstari ya maji kati ya mistari ya mimea inayotumika kwa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa na rutuba na mimea imestawi vizuri ikionyesha shughuli za endelevu wa kilimo cha umwagiliaji.

Shamba limefunguliwa kwa ustadi wamanjao na kumwagiliwa kwa kutumia njia ya seruji pamoja na mfumo wa matone. Maji yanatiririka kwenye seruji katikati ya matuta yakisaidia unyevu kwa mimea iliyopandwa pembeni.

Maji yanamiminika kutoka kwenye mabomba madogo, kwenda kwenye mitaro ya shamba lililopandwa kwa mistari ya mimea ya kijani kibichi. Mfumo wa umwagiliaji unaonekana kuratibiwa vizuri ukiimarisha ukuaji wa mazao katika ardhi yenye rutuba na mandhari ya kilimo cha kisasa.

Mifereji ya kilimo imeandaliwa kwa mpangilio kwenye udongo kavu, ikiwa na mabomba meupe ya plastiki yaliyowekwa sambamba, kwa ajili ya mfumo wa umwagiliaji. Mifumo hii husaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mashina ya mimea kwa ufanisi.

Maji yanamwagika kutoka bomba kubwa la plastiki na kuelekezwa kwenye mashimo ya mimea ya mahindi. Njia ya umwagiliaji inaonekana kuwa ya kisasa na inalenga kuhakikisha mimea imepata unyevu wa kutosha.

Mashamba yamelimwa kwa mistari sambamba na kuna mifereji ya maji katikati maji yanapita ndani ya mifereji iliyo na kusaidia kumwagilia mimea iliyopandwa kando yake. Mabomba ya plastiki pia yamewekwa kwa ajili ya mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Hii ni bustani yenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Linasaidia kupunguza upotevu wa maji. Ni muhimu sana wakati wa ukame au majanga ya hali ya hewa, kwani husaidia mimea kuendelea kustawi kwa kutumia maji kidogo.